Nguzo moja ndefu imara yenye nyaya tofauti ambazo hupeleka umeme sehemu mbalimbali pembeni kulikuwa kuna nyumba iliyochakaa kidogo. Nguzo hiyo husaidia kutoa huduma ya umeme ambayo huwezesha matumizi ya vifaa vya nyumbani kama taa, jokofu pasi, redio, luninga pia huchochea maendeleo ya viwanda na biashara.

Nyumba kubwa yenye rangi nyeupe na njano, pembeni kuna nguzo kubwa mbili imara zilizo na nyaya, ambazo husaidia kutoa umeme au kusafirisha umeme kutoka kwenye nguzo kwenda majumbani kwa ajili ya mwanga na nishati; ambazo zinawezesha matumizi ya taa, vifaa vya majumbani na mitambo ya kazi, ukiwa nyumba.

Watu watatu mmoja akiwa amepanda pikipiki, mwingine akiwa ameshika maiki nyuma kunabango kubwa lililochorwa farasi pia, limeandikwa farasi ambapo usafiri huu wa pikipiki, huwezesha watu kusafiri haraka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Barabara ya mzunguko katikati ya mji, na jengo kubwa la kisasa upande mmoja. Pia kuna mgari yanayozunguka mzunguko huo, pamoja na watu wanaotembea kwa miguu, ili kuweka mpangilio mzuri wa usafiri barabarani na kuepusha msongamano wa magari.

Watu waliovaa kaushi zinazofanana na glovus za rangi nyekundu, wakisafisha mtaro sehemu ya mjini ili kufanya usimamizi wa taka kwa dhumuni au lengo la kulinda afya ya jamii, ambayo huzuia maambukizi ya magonjwa yanaosababishwa na uchafu.

Gari kubwa lenye rangi ya njano na nyeupe, likiwa limebeba uchafu na watu wakiwa wanapakia uchafu katika gari hilo, ili kufanya usimamizi wa taka kwa lengo au dhumuni la kuilinda afya ya jamii, na kuzuia milipuko wa magonjwa mbalimbali katika jamii inayoizunguka.

Chumba kikubwa chenye gari moja jeusi na watu wakiwa wamevalia barakoa, huku wameshika mifagio ili kufanya usimamizi wa taka ambao hulinda afya ya jamii, hupunguza maambukizi ya magonjwa, kulinda mazingira na huongeza uzuri.

Mifuko miwili, mmoja wenye rangi nyekundu, mwingine rangi ya njano, iliyoandikwa BIOHAZARD INFECTION WASTE DANGER, inayosaidia katika usimamizi wa taka kwa lengo au dhumuni la kulinda afya ya jamii, kulinda mazingira na kuepuka milipuko ya magonjwa mbalimbali.

Vijana watatu: mmoja akiwa amevaa shati la bluu aliyeshika koleo, mwingine amevaa shati jekundu na kofia kwa nyuma akiwa amevaa barakoa; wamevaa glavu za mikononi kwa ajili ya kijikinga na uchafu wakiwa wanaweka taka ndani ya mfuko, ili kufanya usimamizi wa mazingira, kwa dhumuni la kuzuia magonjwa na mlipuko wa maradhi.